Hapa kuna mambo ya ndani ya boutique ya nguo. Kuna rafu za nguo zilizo na nguo mbalimbali zinazoonyeshwa pamoja na meza zilizo na nguo na viatu vilivyokunjwa. Hisia ya jumla ni ile ya kisasa nafasi ya rejareja iliyopangwa vizuri.

Hapa kuna suruali ambazo zimepangwa kwa rafu za nguo zinazoonyeshwa kwa wateja kuvinjari na kununua. Alama ya mauzo inaonyesha tukio ya utangazaji linalolenga kuvutia wateja.

Ii Manequin imevaa dera, imevaa saa, imevaa kofia enye ukingo pana na miwani ya jua, hii Manequin imewekwa kwenye mbele ya dirisha ilikuonyesha nguo na vifaa ya kuvutia wateja ili wakuje ndani ya duka.

Hili ni duka la manguo na mavitu ambayo watu wanaweza tumia kueka kwa nyumba yao kama curtain na vitu za kutandika kitanda. Pia hapa unaweza pata masuruali, manguo za watu, zako, za watoto, za kuvaa.

Hili ni duka ambalo linaitwa Woolworths, hii duka huuza ngoa za hali ya juu na pia linaweza patikana kwenye maduka makubwa ili kupendeza kwa wenye wako na pesa mingi ya kukunua hizo manguo.

Kuna onyesho la shanga nzuri kwenye meza kadogo ili wateja wakiingia kwa duka wanaweza waone kwa urahisi. Pia kuna manequinn ambao amewekwa kofia na shati nzuri.

Hili linaitwa, gentleman, na kuna vitenge vinavyovaa suti hapo mbele ya dirisha ili watu wakipita hapo waweze kuna manguo gani zinauzwa. Hapo ndani kwa hio duka kuna manguo za watoto na pia kuna manguo za wanaume.

Hili ni toleo la ndani la bazaar ambapo wanunuzi wanaweza kutazama na kununua magari. Mpangilio wenye mwanga wa kutosha na wa saa kuangazia magari yanaonyeshwa. Hapa wanatoa huduma kama vile mauzo, matengenezo na mikataba ya kifedha.

Hili ni gala lenye sehemu za treni ambazo uhifadhiwa. utengenezwa na kupakwa rangi mpya kabla ya kutumika kazini. Baadhi ya hizi zehemu za treni zimepakwa manjano na zingine zimepakwa nyeupe.

Gari nyeupe ya Volkswagen imesimamishwa kando ya barabara tupu mbele ya jengo. Hili gari linaonekana kukua safi na inakaa mpya kwa sababu inaonekana kama haina number plate .

Kuna kiasi kikubwa cha mazao ya ndizi ambayo yamepangwa kwenye masanduku ya mbao na kupangwa kwenye chumba cha kuhifadhia .Inawakilisha sehemu ya ugavi ambapo bidhaa uhifadhi kabla ya kusafirishwa hadi sokoni kuuzwa.

Hapa ni soko la nje. Soko hili lina maduka mbalimbali yanayouza bidhaa mbalimbali, zikiwemo nguo, vitu na vitu vilivyotengenezwa kwa mikono. Vibanda vimewekwa na vitambaa vya rangi na maonyesho na kujenga hali ya kusisimua.

Hapa kuna duka iliyojaa mavazi ya mitindo wa kiafrika, iliokunjwa kwenye rafu ili wateja waweze kuona. Vitambaa hivi vinaezapatikana na kuuzwa katika masokoni ya ndani.

Kuna sanamu tofauti tofauti amabazo zilitengenezwa kutoka mbao ambazo hutofautiana kutoka kwa kuwa kubwa hadi ndogo na hizo ndogo zimewekwa kwenye rafu. Kuna sanamu zilizotengenezwa kuonyesha twiga, tembo, simba na pia wamasai.

Kuna nyama inayoning'inia kwenye ndoana kwenye bucha na zingine kwenye maonyesho. Wafanyikazi wamevaa aproni huku wakikata nyama na kuna mmoja ambaye amevaa koti jeupe.

Huku kuna makusanyo ya mabaki ya kiafrika amabyo yanaweza kua yanatengenezwa kutoka mkono na yanauzwa kutoka sokoni, kuna bidhaa kama vile vinyago, sanamu na vitu vingine vilivyo tenegenezwa kwa mkono na zimewekwa kwa rafu ama kuta.

Wauzaji wameweka matunda yao na machakula yao kwenye maonyesho ili wenye wanakuja kununua waweze kuona kuna nini ya kununuliwa. Kwa mfano kuna machungwa pia kuna viazi hapo kuna ndizi na kuna samaki ambao waliokaushwa.

Kuna mwanamke ambaye amesimama nyuma ya kibanda chake cha matunda kwenye soko ile ina vibanda vingi vingine tofauti tofauti. Kuna matunda kama ndizi, mananasi na pia kuna maembe.

Hapa ni mfano wa kawaida wa jengo la kondomo linalotoa vitengo vingi vya kuuza au kukodishwa. Majengo hayo mara nyingi hupatikana katika miji na kutoa changuzi za makaazi kwa watu binafsi na mafamilia.

Nyumba nyeupe ina madirisha makubwa ambayo huleta mwanga ndani ya hio nyumba. Pia kuna barabara ambaye inaongoza watu hadi mlango ya mbele ya hio nyumba.

Nyumba kubwa imezungukwa na miti mizuri ya kijani kibichi ambayo hutoa kivuli kingi kutoka kwa jua. Kuna nyasi za kijani nje pia. Kuna muundo wa mbao wa kukaa nje ambao ulikua na kivuli.

Hapa kuna mambo ya ndani ya maduka makubwa. Inaonekana kuwa duka ya kawaida lenye maonyesho yaliyo na bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na mikate iliookwa na vitu vingine.

Hili ni duka ambalo huuza viatu mbalimbali, kuna viatu kwenye rafu ambavyo vina rangi tofauti tofauti ili wateja wakuje wachague na wanunue viatu ambavyo wanavyotaka.

Mwanamke katika eneo la huduma kwa wateja katika supermarket anazungumza na wafanyikazi kutafuta msaada kuhusu bidhaa au kununua umeme kama friji ama microwave .

Kuna rafu katika duka kubwa, iliyojaa vinywaji mbalimbali vya chupa, kama juisi na soda, na huko kando kuna keki. Linaonyesha aina mbalimbali za vinywaji na chakula, vinavyopatikana kwa ununuzi dukani.

Supermarket hii ina eneo lenye jibini ambalo huagizwa kutoka nje na pia kuna jibini ambazo hutoka nchini. Ina aina tofauti tofauti ya jibini inayoonyeshwa kwenye hio glasi.

Kuna njia ya duka kubwa ambaye ina rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile soda kwa upande wa kulia na yoghurt kwa upande ya kushoto. Inaonyesha jinsi bidhaa vinazoonyeshwa kwa wanunuzi.

Hapa kunaonyesha mambo ya ndani ya duka kuu la Naivas supermarket kuna maonyesho ya mapangilio wa hudu hili duka na rafu zilizo jaa vitu na manjia mbali mbali zilizo undwa kwa urahisi ya wateja kuweza kupita hapo kununua.

Duka hili ni aina ya duka kuu ambalo huuza bidhaa tofaut tofauti ile huwezi pata kwa duka zingine, na pia huuza bidhaa kwa bei nafuu ambayo inapendeza mteja akikuja kununua.